Manekeni wanaonekana wamesimamishwa kwenye dirisha huku wamevalishwa nguo za kuvutia mno. Ndani nako kuna nguo zilizopangwa kwa mpangilio mzuri sana. Nje ya dirisha kunaonekana watu wakipita.

Manequinn wamepangwa nje ya duka la nguo, kila mmoja akiwa amevalishwa mavazi ya rangi tofauti kama vile njano, nyekundu, samawati na nyeusi. Mavazi ni ya mitindo tofauti ikiwemo suruali na mashati. Duka linaonekana kuwa sehemu ya jengo la biashara au mall .

Manequinn wamevalishwa mavazi ya rangi mbalimbali yaliyopangwa mbele ya duka la nguo. Nguo hizo ni za mitindo tofauti kama vile za mikato ya milegezo zenye maua, mistari na rangi angavu kama njano, nyekundu na kijani. Mandhari ya ndani inaonyesha sakafu ya marumaru na kuta zilizo na matangazo ya huduma za meno.

Kwenye jumba hili, kunaonekana mashati aina tofauti na za rangi tofauti zimepangwa. mashati haya yana rangi kama nyekundu, buluu, nyeusi, manjano na hata kijani. mashati haya ni ya kuvutia mno.

Hapa kuna viatu vya kiume vilivypangwa juu ya masanduku ya rangi tofauti kama ishara ya kuuza viatu hivyo ni vya aina ya rasmi, vingi vikiwa na rangi nyeusi na kahawia. Vimepangwa kwa mpangilio mzuri ili kuvutua wateja. Mandhari inaonyesha kuwa vinauzwa katika duka kubwa.

Chumba hiki cha boutique cha kisasa kilichojaa nguo za mitindo mbalimbali kama magauni, mashati, suruali na sketi zote zikiwa zimepangwa kwenye mpangilio mzuri. Kuta zimepakwa rangi za kuvutia. Kuna taa za mwanga laini na kioo kikubwa cha wateja kujitazamia wanapojaribu mavazi.

Kwenye nyasi ya kijani kibichi, magari aina tofauti tofauti yanaonekana yameegeshwa. Kando yake kuna miti mirefu inaonekana imepandwa. Magari haya yanaweza kuwa yanauzwa na wenyewe.

Mwanaume mmoja anaonekana amesimama katika soko la magari ambapo watu huuza na kununua magari mapya na yaliyotumika. Anaonekana kuangalia gari kwa makini labda akifikiria kununua. Soko hilo lina magari mengi iliyopangwa vizuri na kuna mazingira ya biashara ya magari.

Gunia yanaonekana yametandazwa chini huku vifaa vya kujipamba vimewekwa juu kama vile vipuli, shanga na hata bangili. Mashuka ya maasai yanaonekana yamekunjwa ili kuvutia wateja. Juu yake kuna miavuli ili kuzuia jua kufikia vifaa hivyo.

Begi hili aina ya kikakupu lina rangi ya kuvutia mno kama hudhurungi, nyeusi na nyeupe, Kando yake kuna viatu vya hudhurungi na vilivyotrngenezwa na shanga, vimepangwa nje ya duka ili kuvutia wateja.

Aina mbalimbali za barakoa za kiafrika zilizotengenezwa kwa mbao na vifaa vya asili, zinaonekana zimepangwa ukutani zikiwa na maumbo na miundo tofauti. Michoro ya kitamaduni na rangi za asili, zinawakilisha tamaduni na utambulisho wa jamii mbalimbali za Afrika.

Barabara hili lina mawe iliyotandazwa. Kando yake kuna nyasi iliyobadilika rangi ishara ya kuwa kuna jua kali. Kwa umbali kunaonekana jumba kubwa linaloendela kujengwa. Jumba hilo lawezakuwa ni la kuuza au la kukodesha.

Duka hili kubwa aina ya supermarket linaonekana kuwa na mpangilio mzuri sana. Watu pia wanaonekana huko kando wakinunua bidhaa. Juu yake kuna mabango makubwa yanayoonyesha mnunuzi kinachopatikana hapa.

Ndani ya chumba hili kuu ambalo lina mwonekano wa supermarket vyombo vya kupikia kwa umeme vinaonekana vimepangwa kwenye rafu kila moja ikiwa na bei na maelezo ya matumizi. Pembeni kuna friji aina mbalimbali zilizopangwa kwa mpangilio mzuri zingine zikiwa wazi kuonyesha sehemu ya ndani.